Mgonjwa aliyekaa kwenye kiti, huku akiwa amenyoosha kidole kwenye kinywa chake alichokifungua. Pamoja na mtaalamu wa afya aliyeshika vifaa maalumu kwa ajili ya kutoa matibabu ya meno.

Mama na mtoto waliovaa nguo nyeupe, huku wakiwa wameshika miswaki mikononi mwao kwaajili ya kusafisha vinywa na meno.

Mgonjwa aliyelala huku akiwa amefungua kinywa chake ndani ya chumba, pamoja na mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na kushika vifaa maalumu, huku akitoa huduma ya matibabu ya meno.

Mgonjwa aliyelala huku amefungua kinywa chake, pamoja na wataalamu wa afya, akiwa ameshika bomba la sindano akitoa huduma ya matibabu ya meno.

Mgonjwa aliyefungua kinywa chake, huku akiwa amekaa pamoja na mtaalamu wa afya aliyevaa na kushika kifaa maalumu akitoa huduma ya matibabu ya meno.

Mgonjwa aliyefungua kinywa chake pamoja na mtaalamu wa afya akiwa ameshika vifaa maalumu, kwa ajili ya kutoa huduma ya matibabu ya meno.

Makundi ya wanaume na wanawake waliosimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe, pamoja na mtaalamu wa afya akitoa elimu ya matibabu ya meno kwa kijana aliyeshika kifaa maalumu mkononi mwake.

Mgonjwa aliyelala huku akiwa amefungua kinywa chake, pamoja na mtaalamu anayetumia vifaa maalumu kutoa huduma ya matibabu ya meno akisaidiwa na mkunga wakike.

Mgonjwa aliyelala akiwa amefungua kinywa chake ndani ya chumba pamoja na wataalamu wa afya waliovaa barakoa, huku wameshika vifaa maalumu kwa ajili ya kutoa huduma ya matibabu ya meno.

Mwanaume aliyevaa kofia na barakoa, akiwa ndani ya gari yenye rangi ya bluu lililotengenezwa kwa chuma akitoa makopo ya plastiki je kwa ajili ya kutunza mazingira.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi. Wanafunzi wakipanda miche ndani ya mashimo yaliyochimbwa katika utaratibu wa mistari iliyonyooka, kwa ajili ya kutunza mazingira.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, wanafunzi wakipanda miche midogo kwenye mashimo yaliyo katika mistari iliyonyooka, kwa ajili ya kutunza mazingira.

Mgonjwa aliyelala huku akiwa amefungua mdomo wake, pamoja na mtaalamu wa afya aliyeshika kifaa maalumu akitoa huduma ya matibabu ya meno.

Vitanda vyenye mashuka meupe. Mgonjwa akiwa amekaa kwenye kiti pamoja na mtaalamu wa afya aliyesimama, huku akiwa anatumia kifaa maalumu kutoa huduma ya matibabu.

Mgonjwa aliyelala, wataalamu wa afya waliovaa barakoa na kufunikwa nywele pamoja na mavazi maalumu. Wakishirikiana kutoa huduma za matibabu ndani ya chumba chenye mashine za kisasa.

Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya bluu mpauko akiwa amesimama, huku ameweka mikono nyuma akiwa tayari kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu.

Mtaalamu wa kiume wa afya akiwa amevalia mavazi yenye rangi ya bluu iliiyokolezwa huku akitumia kompyuta pamoja na wakike alievaa vifaa maalumu shingoni mwake akiandika, walio tayari kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa.

Kundi la wataalamu wa afya waliofunika nywele na kuvaa mavazi maalumu wakishirikiana kutoa matibabu kwa mgonjwa ndani ya chumba chenye mashine za kisasa.

Wataalamu wa afya waliovalia Makoti meupe na kufunikwa nywele zao, wakiwa ndani ya chumba kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa.

Wataalamu wa afya walio mbele ya bango wenye vitambulisho vinavyoning'inia shingoni mwao wakiwa tayari kwajili ya kutoa huduma ya matibabu.

Wataalamu wa afya waliovaa nguo zenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa ndani ya chumba chenye vifaa vya aina mbalimbali vya kisasa, ambavyo hutumika kutoa matibabu kwa wagonjwa.

Wataalam wa afya walio vaa mavazi maalumu huku wakiwa wamesimama pamoja mbele ya ukuta, wakiwa tayari kutoa huduma ya matibabu kwa wagonjwa.

Mtaalamu wa afya ya akili akiwa amekaa kwenye sofa huku ameshika peni na daftari akimsikiliza mgonjwa kwa ajili ya kumpa matibabu.

Watoto waliovaa sare za shule, wakiwa wamepanga mstari ndani banda lililotengenezwa kwa mabati pamoja na mtaalamu wa afya akitoa huduma ya matibabu.

Watu waliosimama huku wameshika vifaa maalumu vya kuchukua picha pamoja na mama aliyebeba mtoto mchanga anayepatiwa huduma ya matibabu na mtaalamu wa afya.

Kundi la watu waliosimama pamoja na wanawake waliokaa, huku wakiwa wamebeba watoto, mtaalamu wa afya akitoa huduma ya matibabu.

Mauwa mifuko ya plastiki iliofungwa kwa ajiri ya kutengeneza dawa za asili, Ambazo hutibu magonjwa ya aina mbali mbali.

Vitunguu swaumu vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani vyenye maganda, kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Nyasi fupi, mmea wenye maua yaliyo na rangi mbalimbali pamoja na majani ya kijani kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo hutibu magonjwa.

Maboksi madogo yenye rangi tofauti na maandishi juu yake, yakiwa na dawa za asili ndani, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Mimea iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo yenye majani ya rangi ya kijani, kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo hutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Vikombe vilivyotengenezwa kwa kioo vyenye maji ndani na majani yenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo hutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Vyombo vya aina mbalimbali vyenye mazao ya aina tofauti kwajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo hutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Majani yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa juu ya chombo cha mbao kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, zenye uwezo wa kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, mmea wenye maua ya aina mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, ambazo hutibu magonjwa ya binadamu na wanyama.

Mchi na kinu vilivyotengenezwa kwa kioo chupa nyengine ndogo zilizofungwa kwa mfuniko, pamoja na majani ya aina mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo hutibu magonjwa.

Hema lililotengenezwa kwa nguzo za chuma na kuezekwa kwa mabati, kundi la watu wakiwa chini yake pamoja na mjasiriamali akiwa anauza chupa zenye dawa za asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Kitunguu, limao iliyokatwa, chupa iliyojaa mafuta kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, ambazo hutibu magonjwa ya aina mbalimbali.